Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume wenye umri tofauti, wapo darasani wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini mkubwa, akiwa anatoa elimu ya vitu mbalimbali.

Kundi la vijana wanawake wenye rika tofauti wakiwa wamekaa darasani wakimsikiliza mwalimu wao